Watu wengi sana, katikati tunaona basi imepata ajali imeharibika kila mahali, imepasuka kila mahali, kuna watu alafu kuna vitu ziko chini zimesimamishwa, kuna watu ambao wako karibu ni kama wanataka kuiona ndani ama kuangalia nini kilicho ndani.

Tunaonyeshwa wanakaa daktari wenye wamesimama, tena tunaona kuna mama ambaye amekaa chini huyu mama vile tunavyoona ni kama anaangaliwa skio lake tunaona kwamba kuna kitu ameingizwa kwa skio yake paipu yenye imetoka na tena tunaona kuna kitu ameshikilia karibu na hilo maskio.

Watu ambao wamevaa nguo zenye zinakaa kufanana kwa hao watu tunaona hata kufanana kila moja wao wakiwa na baki ya kununua nyama tena tunaona Kuna vitu ameshikilia kwa mkono Yao na ni nyeupe.

Mtu mwenye anapewa chanjo ameshikwa na mama, mama naye amemfungua mtoto mkono yake, daktari muuguzi ndiye ameinama anakaa kumpea mtoto huyu chanjo kupitia kwa mkono wake, tena tunaona kando kidogo kuna dawa zenye zimeonekana kwa kabati.

Mahali imekauka sana hakuna kitu iko uhai, tunaona nyasi imekauka, na miti zimekauka, tena tunaona wanyama wenye wamekufa hapo chini ni kama wamekufa juu ya njaa, kuna mama ambaye amesimama katikati ya hao wanyama ambao wamekufa.

Hapa tunaonyeshwa mama ambaye amesimama kuna vitu ameshika kwa mikono yake mbili, kuna kitu inakaa kama mtu na kitu inakaa speaker ya kuongelelea tena tunaona hapa imesimama ni kama hospitali na tumeona vyoo nyuma yake na meza iliyo karibu na yeye.

Tunaonyeshwa mtu mwenye amesimama karibu na gesi kubwa sana, tena tunaona ni kama kuna kitu ameshika kwa mkono ni kama anataka kuwekelea kwa hizi magesi, tena kando kidogo kuna mahali imeandikwa restricted area ,nyuma yake kuna gesi zenye zimefanana na zilizo karibu na yeye.

Tumepewa baketi ya dawa imeandikwa Cholecalciferol Capsules USP SuperD3,tena dawa yenye tumepewa hapa ni dawa nne vile tunavyoona tunaye michoro kwa hizo kwa hilo baketi yenye tumepewa.

Hapa tunaonyeshwa eneo yenye imefurika na maji. Kuna njia katikati ya hili eneo. Kila mahali tunaona maji imejaa. Miti zilizo katikati karibu zinafikiwa juu na maji pia.

Hapa kwa hili picha kuna mtu amesimama amevalia nguo zake za jumla. Mgongo wake amebeba mtungi ya dawa, kwa mkono ameshika paipu la dawa. Anaonekana kuwa ananyunyizia maji mahindi ndogo ndogo zilizopandwa.

Hapa tunaona mtoto mchanga sana na mama. Mtoto anaonekana ni kama amezaliwa, kando yake kidogo kuna mama amemwangalia na tabasamu kumshika.

Watu wanaonekana kuosha mikono kutoka kwa mfereji. Juu ya hiyo maji kuna kila mfereji yenye sabuni inafanana na wamevalia nguo iliyofanana.

Watu ambao wanakaa kupanga laini wakiwa vitu, kila mtu akiwa na kitu mkononi. Kando kidogo tunaona kuna mtungi zilizo chini. Kuna gari tena ambayo iko na vitu juu. Tena tunaona kuna watu, kuna vitu, kuna pakiti mingi, kuna watu ambao wanakaa ni kama wanafungua hizi vitu.

Waliosimama hapo tunaona ni watu ambao wamesimama wote wakiwa wameshikila karatasi, tena tunaona watatu wakiwa maafisa wa polisi vile tunavyoona sare zao. Tunaona pia kuna kitu ni kama kuna vitu zilizo chini kwa gunia karibu nao.

Kuna chupa mingi sana, chupa tofauti zilizo na kifuniko zenye hazifanani tena tunaona ni kama kuna vitu zilizo ndani. Kuna chupa kubwa kuna chupa ndogo kwa ukuta pia kuna vitu zimeandikwa tunavyoona kuna tena chupa kuna vitu mingi ambavyo zimeandikwa kwa hii ukuta.

Hapa tunaona mama mmoja, mama huyu anaonekana ni mama mwenye ametoka kuzaa vile tunavyoina, na anajaribu kufungwa mahali kuna mtoto, watoto wawili, watoto hawa wanaonekana kuwa ni kama wako na nursery ni kama alikuwa na shida fulani.

Hii inaonekana kuwa ni mto yenye imeporomoka njia yenye imeporomoka na imeshikana na mto yenye ilikuwa karibu. Tunaona hii njia inaendelea kuporomoka na imejaa maji, mbele watu wanatembelea katikati ya maji tena tunaona kulikuwa na kitu ilikuwa imewekelea hapo na imechukuliwa na maji, mbele kidogo ni maji mingi miti imekaa hapo sana.

Hapa tunaona mtu mwenye amevalia koti, amejifunika kila mahali na vitu nyuepe. Kwa mgongo wake ako na mtungi ya dawa, anakaa kuwa ni kama ananyunyiza dawa kwa hili nyumba. Kioo iliyo mbele yake imeonyesha tena mtu ambaye ameona upande mwingine.

Huku inakaa hospitali, hospitali ya meno, vile tunavyoona huko juu wamechora fine touch dental care , kuna msichana ameshika kiuno amecheka, tena hapo mbele kwa hii kitu wameandika reception .

Chupa inakaa ya dawa imeandikwa nature's bounty,D3 10,000iu , vitamin D efficiency immune health , tena tunaona imefungwa vizuri uku juu.

Kama nyumba ya hospitali kuna daktari watatu wote wakiwa wamejifunika kila mahali wamevalia nguo yao. Tena kuna mgonjwa amelala kuona juu, amefunikwa macho na glasses tena tunavyoona amefungua mdomo wake, mmoja wa hawa madaktari ameshikilia mdomo wake.

Hapa tumeonyeshwa pakiti mbili ya dawa, kuna pakiti moja imetolewa dawa nje, kuna zingine tu bado, ni pakiti zenye hazikai kufanana vile imeandikwa, mbili zimefanana, mbili zingine hazijafanana, imeandikwa Benmox Supamax .

Hapa tunaona viongozi wawili wakienda karibu na mahali kuna mitungi. Tunaona watu ambao wanajaribu kupiga picha mbali kidogo. Wameweka simu yao juu. Tena tunaona kuna mitungi mingi hapa zinajaribu kupanga laini kuna mfereji yenye imetoka ndani ya hii nyumba.

Tumepewa hapa kiti yenye imeandikwa Measles, Mumps and Rubella vaccine live . Chini ya hiyo pakiti kuna sindano yenye imewekelewa juu ya meza. Kando kidogo kuna chupa ndogo sana yenye iko pia imewekelewa juu ya meza na imefunikwa vizuri.

Tunaona ni wodi ni mahali inawezakuwa ni mahali pa kufanya oparesheni vile tunavyoona daktari wote wamejivaa ,wamejifunika tena tunaona kwa meza kuna vitu ziko kwa meza zinakaa kuwa ni za kutumia kwa oparesheni.

Tunaona daktari wawili mwingine upande mwingine upande mwingine katikati Yao ni mama mwenye amelala na kuangalia juu na amefungua mdomo ni kama hawa daktari wanaonekana ni kama Kuna kitu wanato Kwa mdomo yake.

Furiko kuna maji mingi sana, hapa katikati ya hii bara kuna watu ambao wanajaribu kutembea , mbele sana kuna lori enye inakaa kuanguka ,mbele ya ile lori kuna hapa karibu kuna lori pia yenye inakaa kufanana na iliyo mbali yote imeanguka.

Tumepewa chupa, chupa ya dawa, chupa nyeupe na iko na karatasi juu yake imefungwa vizuri. Kwa kifuniko imeandikwa security seal . Tena kwa hiki kichupa imeandikwa HJN .

Hapa tumepewa mto, Mto hii imejaa maji mingi sana iliyo uchafu. Kando ya hii mto tunaonajahazi. Jahazi hizi watu wamejaa sana. Kuna watu huko mbele kidogo wenye hawajapanfa. Tena tunaona Kuna nyumba zilizo kando.

Hapa ni maji ambaye imefurika maji mingi sana katikati ya hii maji kuna gari inajaribu kutembea. Tena tunaona mbali kidogo kuna gari pia yenye inakuja inajaribu tena ni kama inaonekana kuna mtu ambaye anajaribu pia kwenda na pikipiki. Kuna nyumba zilizo karibu na hapa.

Chupa mingi sana ,chupa zenye hazifanani kuna ndogo, kuna katikati na kuna yenye ni kubwa. Hizi chupa ni chupa za dawa, iko na maandiko zenye hazifanani. Moja yenye imeonekana sana imeandikwa Deja , Leoko na Nzengambi .

Hapa tunaona mtu ambaye anaonekana kuwa anaosha mkono, anaonekana kuwa amevaa nguo nyeusi ni kama mtu wa security mlinzi. Tena tunavyoona hapa kuna ndoo chini, kuna mkono zenye zimeweka kwa hiyo ndoo ya kuoshea mkono.

Kwa hili meza ni chupa la dawa, dawa nyekundu. Dawa imemwagika kwa meza na ikiwa imefunguliwa. Kando yake kuna kitu refu inayoonekana kua ni ya kupima.

Hapa tunaona watu wengi sana. Ni kama wanapiga magoti wakieka mkono juu , wengi wao wamevaa maski. Tunaona ni kama ni watu si wa kushangilia. Tunaona mikono zao zikiwa juu wengine wameinama tu. Kuna wengine wamekaa chini ya viti.

Hapa tunaona mama ambaye amekaa na amemshikilia mtoto wake. Mtoto ni kama anapewa chanjo ya mdomo, pia tunaona kuna mtu mbaye amesimama kando yake na tunavyoona anakaa mtu wa afya kwa sare alivyovalia.

Watu ambao wamekaa juu ya kitanda kando yake kidogo tunaona daktari, ambaye amevalia koti lake nyeupe, tena tunaona ni kama kuna kitu anashika juu ya meza kando yake kidogo kuna kitanda.

Hapa tumepewa chupa, chupa hii inaonekana ni chupa la dawa, dawa ndani znaonekana tena nje ya hili chupa kuna maaandiko imeandikwa nature's bounty iron supports red blood cells production .

Tunaona daktari wawili, mmoja amesimama ameshika kiuno na kwa mkono ingine ako na kitu ameshikilia chini, kando kidogo kuna mtoto mdogo amelala ameona juu, daktari naye ni kama kuna kitu anatoa kwa pua ya huyu mtoto.

Pewa chupa hili chupa inaonekana ni chupa la dawa vile tunavyo ona limefungwa vizuri, tena kwa hili chupa kuna maandiko zimeandikwa, imeandikwa vitamin D3 50 dose ML

Hapa inaonekana ni hospitali. Daktari tunaona ameshika mgonjwa. Mgonjwa amelala kuona juu, amefungua mdomo wake wazi. Kando yake kidogo pia kuna mama amesimama karibu na huyu daktari akiwa akitabasamu na kumwangalia mgonjwa.

Dawa mingi sana zilizo kwa meza kuna chupa zenye zinaonekana imeandikwa yao imeandikwa Measles Mumps Rubella Virus Vaccine. Tena kuna chupa zilizokando pia kando kidogo tena tunaona kuna sindano mbili na kuna karatasi iliyo kando.

Hpa tumepewa pakiti moja, kwa hili pakiti imeandikwa CBD , myaderm ,CBD PAIN CREAM , Double strength .Tena inaonekana kwa hili dawa, hili pakiti imefungwa vizuri.

Mama ambaye ako hapa tunaona anatoa dawa kutoka kwa chupa ingine ndogo

Hapa kuna daktari. Daktari na mgonjwa, mgonjwa amelala ameona juu amefungua mdomo wake, daktari pia tunaona anaingiza mkono yake katika mdomo ya huyu mgonjwa ameona juu, anaonekana kuona meno yake.

Mtu anapewa chanjo. Mzee mwenye amekaa, mzee anaonekana Maasai vile amevalia leso safi na hizo vitu zenye ziko kwa shingo. Mama ambaye ameinama karibu naye anaonekana kumdunga sindano kwa mkono wake.

Hapa tumeonyeshwa dawa zenye zimetolewa Kwa pakiti imewekwa kwa meza dawa hizi zinakaa zimetolewa katikatiya hii dawa Kuna kitu imeandikwa ipo ipo provine

Hapa tunaonyeshwa muuguzi mmoja ambaye anakaa kufunika mtoto mchanga. Mtoto huyu anakaa tu kuzaliwa tu saa hii. Huyo mwuguzi vile tunavyoona ni kama anajaribu kumpanguza au kumvalisha nguo.

Inaonyesha watu wawili wamevalia nguo yenye imefanana wamefunika kila mahali tena tunaona kuna mtungi wameshikilia wote wawili mtungi moja iliyoandikwa hatari tena kuna mtu ingine tena iliyo chini.

Hapa tunaona kuna mtu amekaa anaonekana mgonjwa ,ama anaonekana tu ni mtu ambaye anapewa chanjo . Muuguzi ambaye amesimama karibu na yeye, ameinama ameshika sindano akielekeza kwa mkono wa huyo mwenye amekaa.

Hapa tunaona mzee mwenye anapewa chanjo amekaa chini ameshika shingo lake na mkono mwingine amefunga macho anaskia uchungu, pande mwingine kuna mkono wa daktari anaokana kumdunga sindano huyu mgonjwa.

tunaona mama hapa ambaye amesimama, amejifungika kichwa amefunga kiuno chake. Anaonekana ni kama kuna kitu anaona. Mtungi ni mingi sana na mitungi yenye imepanga laini, ni laini mbili. Mbele kidogo kuna nyumba, na mbele kidogo kuna watu ambao wamesimama.

Hapa tumepewa pakiti tatu pakiti hizi tatu mbili zimekaa kufanana zinaonekana kuwa ni ya dawa ya kufanana moja imekaa kuwa tu haifanani na zingine ,katikati tunaona kuna chupa ndogo sana ya dawa.

Hapa ni wamama Kuna moja amekaa mja mzito amelala kuona juu Kuna mwingine anakaa kama yeye ni daktari katika nguo zenye amevalia ameshikilia tumbo ya huyo mama ambaye amelala kuona juu tena tunaona Kuna wengine watatu wamekaa chini wakitazama.

Hapa tunaona hapa ni mahali pa kufunguliwa watoto kuwekwa kwa nursery watoto walio wadogo tena sana ama watoto waliosaliwa na shida, kuna wauguzi wa wawili moja upande mwingine mwingine wanakaa kama wanaanalia watoto ambao wako nursery .

Tunaona mikono mbili moja ikionekana ya mtoto mwingine ya daktari. Mkono ya mtoto huyu inaonekana kuwa na vidonda mingi sana vile tunavyoona. Daktari ni kama anaona ni kama anakagua hizi vidonda kuitaka kuitibu.

Hapa tunaona mtoto na mama ambaye ako upande mwingine na kuna baba ambaye ako upande mwingine. Tena nikama huyu mtoto anafunzwa kutembea nikama ako kufunzwa kutembea nikama haja tembea vizuri ama mguu yake si mzuri. Kuna mpira kando, kuna mashine zilizo kando pia.

Hapa tunaona dakatari wauguzi wawili wamama ambao wamesimama. Kando kando yao kuna watoto ambao wanakaa ni kama wamezaliwa tu vile tunavyoona hawana nguo, wengine wamelala tu ni kama wako kwa nasari vile tunavyoona.

Kama ni choo ya serikali ama ni choo ya shule, tunavyoona imegawiwa mara mbili, kuna upande mwingine na upande mwingine. Kwa upande mwingine kuna mfereji ya maji iliyoandikwa juu yake WASH YOUR HANDS HERE .Kando kidogo tunaona kuna watu wawili wanaume wamesimama wanakaa kua wanaongeleshana.

Hapa tunaonyeshwa watu ambao ni kama kuna kitu wana wanaitengeneza. Tunaona mchoro ama tunaona kitu yenye imetengenezwa kama choo vile tunavyoona, tena ameshika Harpic ya kuosha choo, kuna pipe imetika hapo , kuna watu ambao wamesimama kando tuu wakimuangalia.

Kuna tanki ya maji imeandikwa We drink clean water donated by hope care . Kando kidogo kuna watoto ambao Wanachota maji, wako kwa laini. Aliye mbele sana mwenye anaendea kuchota ni msichana. Kando ya hao watoto tunaona kuna mama amesimama anaonekana mwalimu.

Tunaona mama ambaye ako kwa hosiptali vile tunavyoona nguo amevalia na tena kando yake tunaona kuna pipe yenye iko inamshikilia mtoto mdogo mchanga sana anakaa ni kama amezaliwa tu.

Hapa tunaonyeshwa watu ambao wamevalia nguo sare zenye zimefanana nguo nyeupe ,kila mmoja wao akona mtungi kwa mgongo mtungi yenye inakaa mtungi ya dawa tena tunaona wanatembea katikati ya mimea zilizopandwa.

Hapa tunaonyeshwa daktari mmoja anaonekana ni kama anatoa dawa kutoka kwa chupa ndogo akiweka kwa sindano. Kando yake kidogo kuna watu ambao wamesimama kuna wenye wanaangalia picha, kuna wenye wameangalia upande mwengine.

Hapa ni watu wawili kwa hili nyumba moja akiwa ni mgonjwa amelala kuona juu na amefungua mdomo wake mwingine ni daktari anaonekana kuwa ameshikilia mdomo ya huyo mama ni kama anaangalia meno yake.

Hapa tunaona kuna mama ambaye anaosha mkono kwa hii tangi ndogo imeandikwa Roto UNICEF tena kuna mtoto kando yake anaonekana kugonja huyu mama. Kando kidogo kuna mtoto pia na kuna mama anatembea tena tunaona ni kama ni duka ya kuuza chakula ilio kando pia.

Inaonyesha daktari ambaye anashughulikia mgonjwa, mgonjwa naye amelala ameangalia juu, amefungua mdomo lake wazi, ni kama daktari anaangalia meno ya huyo mgonjwa.

Hapo kwa hii picha ameshika vitu mbili. Mkono juu mbele yake ameshika chupa ndogo la dawa, alafu ameshika tena sindano. Ni kama anatoa dawa kutoka kwa hili chupa hili akiweka kwa sindano. Kwa hili chupa kuna maandiko, imeandikwa MMR vaccine, measles, mumps, rubella.

Hapa tumepewa chupa nne , chupa hizi ni za dawa tena chupa hizi hazijafanana, chupa yote ni tofauti na mwingine hapa kwa hizi chupa kila mmoja ya hizi chupa iko na maandiko new chapter, life, bond restore, mega food .

Mwenye amesimama amevali nguo nyeupe, amefunga kichwa ako na barakoa pia, tena tunavyoona kuna karatasi zimeekwa kwa ukuta lakini kazijaonekana maandiko kwa meza iliyokaribu na yeye kuna vitu mingi kama dawa na chupa la maji.

Hili meza kuna chupa ndogo sana ya dawa. Na tena tunaona kuna vitu zilizo ndani kwa hili chupa. Kando yake ya hili chupa kuna sindano pia yenye imewekelewa. Tena vitu zimeandikwa kwa sindano zinakaa kuwa zinafanana na zenye zimeandikwa kwa chupa.

Watu hao wengi wakiwa ni wamama wamekaa chini, wote wamejieka leso zao kama maasai, kuna daktari mmoja pia ambaye amesimama mbele yao anakaa kuwaongelesha hao wengine ambao wamekaa.

Kitu kama karatasi yenye imeandikwa Dr. Kalasinga, tena kumeandikwa powerful witch doctor, love spells that work, love charms and portions, attraction charms , na kuna nambari ya kupiga simu.

Hapa wanauza mapambo, mapambo zenye zinakaa ya wamaasai chini yao kuna vitu zenye ni kibuyu, machupa mingi mingi zenye nikama kuna vitu zilizondani ya kila chupa ,tena kuna watu ambao wamesimama kando ni kana kwamba wananunua.

Mwenye ameshikilia mtoto mchanga naye mtoto anaonekana kupokea chanjo kupitia kwa mdomo yake ameshika kuona juu na amefungua mdomo naye daktari wengi, kuna wenye wanajaribu kupiga picha ambao wako kandokando.

Chupa tatu, chipa hizi ni za dawa, chupa hizi hazijafanana, ni tofautitofauti tena maandiko zilizo andikwa katika kila moja ya chupa hizi, kuna vitamin d three, pure vitamin d thre e na now vitamind d three durable .

Huyo mwenye amesimama amefalia tochi kwa kichwa lake hili kumulika huyu mama , mama naye amakaa chini ameinua kichwa juu tena amefungua mdomo wake daktari ameingiza kuna kitu ameingiza kwa mdomo ya huyu mama.

Pakiti tatu la dawa. Dawa hizi hazijakaa kufanana kwa urefu na upana lakini maandiko zilizoandikwa juu ya hizi dawa zimefanana zote. Imeandikwa 'Zetroni-250'alafu tuna dawa zingine zimetolewa nje.

Huyu mama mwenye amekaa juu ya kitanda ameshikilia mtoto mchanga, naye mama huyu mwenye ameinama anaonekana kushikilia vitu za mtoto. Kuna neti, kuna taulo, kuna vitu mingi sana za mtoto zilizowekelewa juu ya kitanda.

Mtu mwenye ako mbele kabisa anapewa chanjo kupitia kwa mkono wake amefungwa mkono moja, na kuna laini kubwa sana yenye imefwata nyum, nyuma kabisa watu wamesimama pale mbele kiasi tunaona wamenza kukaa chini.

Inaonyesha chupa ndogo. Chupa hili linaonekana kuwa ni chupa la dawa, limefungwa vizuri. Kuna maandiko yameonekana, yameandikwa MMR , measles , mumps , rubella vaccine . Tena kando kidogo kuna sindano.

Ndani ya darasani, watoto ambao wamevalia sare zenye zinafanana wote, wamekaa kwa deski zao, kila mmoja wao tunaona kuna karatasi wameshikilia na wameinua juu, mbele yao mwalimu amesimama ni kama anawaongelesha wanafunzi.

Mgonjwa mwenye amelala kuona juu ameinua mguu yake moja, mwenye amesimama pia ameshikilia hiyo mguu kana kwamba ni kama anasikia mahali kuna uchungu vile tunavyoona ameshikilia kwa goti na kumuangalia huyu mgonjwa mwenye amelala.

Mwenye amelala mgonjwa alafu kuna daktari wawili kando kando yao wote ni wamama huku moja anamulika ndani ya mdomo yake, moja ameshika vitu kama sindano ni kama kuwa anashika kwa meno yake ama anaingalia meno ya mgonjwa ambaye amelala.

Hapa tumeonyeshwa watu ambao wanaonekana ni kama kuna nyumba iliboromoka hapa ama kuna ajali ilitokea kuna vitu imepaduka upande upande mingi sana, wao wanaonekana kuwa kuna kitu wanatafuta karibu hapa mahali imepaduka hizi vitu.

Tumepewa chupa mingi sana , kwa hili linaonekana ni chupa la dawa. Kuna chupa yenye , Kuna dawa zenye zimetolewa. Dawa zenye hazijafanana , Kuna mbili zimefanana na mbili zingine hazijafanana, tena tunavyoona hizi dawa Zina maandishi tofauti tofauti . Kuna ingine imeandikwa kri-clant 3d vitamin D3.

Huyu mwenye ako njee anasimama kuna sinks ya kuosha mkono na tunaona karibu na dirisha, ni kama kwamba kuna kitu anapewa kupitia hili dirisha nyuma yake Kuna Pia nyumba zingine.

Daktari huyu ameshikilia pakiti yenye ametoa chupa ndani ya hili pakiti ni pakiti siliso kwa meza ni pakiti zenye zinafanana zote pia kuna chupa zenye zimetolewa ndani yao zinafanana zote tunaona kuwa na dawa ndani.

Kitu tumepewa hapa yenyewe iko hapo kwa hili picha, ipaki tumeandikwa Serum Institute, Measles, Mumps, and Rubella Vaccine. Kwa hili pakiti inaonekana kuwa ni pakiti la dawa vile tumeona hivi vitu zilizoandikwa juu.

Watu hawa ambao wamevaa nyeupe wamefunika kila mahali, wawili wako na mtungi kwa mgongo yenye wameweka kwa gongo lao, watatu wengi wamesimama, wawili wamesimama juu ya hili gari, mmoja ako chini, kuna kitu yenye wameekelea juu ya hilo gari pia imefunikwa na nguo nyeupe.

Huyu mwanaume mwenye anajaribu kufanyiwa mazoezi na daktari ambaye amevalia koti jeupe ameshikilia kiuno cha huyo mtu anaonekana anata kumfanyia mazoezi.

Mkono, tena hizi mkono imeshika vitu mbili, kwa mkono moja imeshika chupa yenye imefunikwa, chupa nyeupe, kwa mkono ingine imeshika dawa, imeshika karatasi, hii karatasi maandishi haijaonekana.

Chupa mbili. Chuba zinazofanana lakini hazijafanana tu kwa muundo, ziko na kifuniko zeny hazifanani, tena kwa maandiko zilizoandikwa kwa kila moja ya hizi chupa hazijafanana, hii ngine imeandikwa M-M-R two ingine sterile diluent.

Huyu mwenye anaona mtoto wake anatabasamu. Mtoto mchanga sanaa amelala kuona jua anaonekana kupewa dawa kupitia kwa mdomo wake na daktari, daktari pia ametabasamu.

Naona watu wawili ambao wanaonekana vizuri mmoja amevalia nyeusi ingine nyeupe. Wote wawili wamefunga barakoa, kuna tena kitu imeandikwa kwa ukuta Unicef zingine imeandikwa hazijaonekana vizuri. Tena kuna mtu ameonekana tu upande kidogo.

Mama mwenye amekaa hapa chini ameshikwa kichwa na mwenye tunaona tu kichwa yake nywele alafu ameshikilia kitu refu yenye imeonekana kama kitu ya mashine ameshikilia karibu na sikio ya huyo mama.

Huyu mwenye amekaa chini anaonekana kuwa Kuna kitu anatolewa kwenye maskio yake Huyu mwanaume Ameshika kitu kama mashini ndogo ameielekeza kwa huyo mama.

Huyu mtu ambaye ameinama karibu na mtoto msichana, anamwekelea sabuni kutoka kwa hili chupa. Tena nyuma yake kidogo, kuna tanki ndogo yenye iko karibu na tanki kubwa. Iko na mfereji ya maji ni kuosha mkono.

Maji ni mingi sana, imefurika, imenyesha hadi mtu mwenye anatembea na pikipiki maji imepita kwa magoti, pikipiki inakuwa kama inaweza zama kwa hii maji, kuna ingine yenye inabeba abiria, kuna gari pia inang'ang'ana kutembea.

Hapa ni hospitali mahali nyumba ambao wagonjwa wanalala. Tunaona pia ni wagonjwa, mgonjwa aliye karibu sana anaonekana kuwa ameumia miguu kuna damu mingi zilizo blanketi. Kitu yenye amewekelewa kwa miguu yake pia kuko na damu. Kuna wagonjwa wengine ambao wamelala pia.

Huyu mwenye ameona juu amevalia macho nne nyekundu, tena daktari pia ambaye ana mwangalia kuna kitu amevalia kuna tochi ameshikilia mbele tena tunaona ameingiza mkono yake ndani ya mdomo ya huyu mwenye amelala akiangalia juu.

Hawa ambao wanapepea maji amejiweka vitu za urembo kwa shingo yao mingi sana, na wanakaa wa samburu ama wamasaai , moja tu ajapepea maji mtungi ambacho Kwa kichwa yake.

Hao ambao wameshika wote tablet wanaonyeshana, wengine wanakaa kuona wanapande yake, kuna wenye wamevaa nguo umefanana wote alafu wanakuwa wanaona wote picha ni kama anataka kupiga picha.

Huyu mwenye amekaa juu kwa kiti amepeana mkono wake mmoja anaonekana kupewa chanjo na daktari. Wote wawili wamevaa barakao tena tunaona kuna sanduku la dawa iliyo kando yao na tena kuna vitu kama vitabu zilizo juu ya meza.

Mtu huyu mwenye amelala kwa hili kitanda la wagonjwa akiona juu amefungua mdomo wake wazi. Mmoja wa wauguzi hawa ambao wamesimama kando kando ameshikilia tochi lake karibu na mdomo ya yule mama. Tena mwenye amekaa upande mwingine kuna vitu ameshikilia ni kama anaangalia meno ya huyu mama.

Kwa hili meza kuna chupa nyingi sana zenye zimewekwa, tatu zimefanana, mbili zimefanana. Kuna pakiti kando yake imeandikwa yellow fever vaccine, live freeze dried . Tena kwa hizi chupa, kuna maandiko yameandikwa lakini hayajaonekana vizuri.

Kwa hili picha ameshikilia mtoto mchanga sana anakata kusaliwa, naye daktari ameinama karibu na huyu mtoto anaonekana kushika mndomo ya huyu mtoto kumpea dawa kupitia mndomo yake.

Hapa ni pahali pa kuchota maji, imeandikwa Boya Water Project kwa hili nyumba ndogo, yenye zimepangwa nje zimepangwa mitungi ya maji, mifereji ya maji yenye inatoka maji kwa hili dirisha, pia imefunguliwa kubwa, kuna mtu ambaye ako ndani.

Wamesimama kila mmoja wao ameshikilia karatasi ni kama kuwa wanaonyeshana kwa picha yenye wanachukua Tena tunaona wote wanapanga laini mbele yao kuna vitu zenye wameziwekelea inaonekana kuwa ni vitu za wasichana kutumia kila mwezi.

Daktari huyu mwenye amevalia nguo yake ,koti nyeupe refu ameshikilia vitu zenye ziko kwa meza kuna vitu zenye ziko kwa vitu kama glasi ndogo ndogo vitu zilizondani ni rangi nyeupe anaonekana kupima

Daktari huyu mwenye ameshikilia kitu kwenye ametoka kwa sikio yake kuelekea kwa moyo wa mtoto ni kama anasikia. Tena huyu mtoto ni mchanga sana ambaye amewekewa nursery hata tunavyoona anakaa mgonjwa, kuna paipu zinatoka kwa pua.

Tunaoneshwa daktari ambaye pande mwingine kuna meza tena kuna mtu mwenye ako upande mwingine, wote wawili kuna mashini iko katikati yao, tena tunaona wote wawili wameekelea maji yao karibu na hilo mashini, daktari ni kama anajaribu kuangalia maji yake.

Tunaonyeshwa daktari amevalia nguo za daktari. Amevalia koti nyeuoe, amefunika uso, mdomo na mapua, amefunika kichwa pia. Kwa meza anaonekana kuwa ametoa dawa zenye zimefanana yote na imefunikwa vizuri na inakaa kuwa ni dawa za aina moja.

Chupa iliyo juu ni chupa ndogo inakaa chupa ya dawa imefungwa vizuri tena kuna mandiko yenye imeandikwa juu yake simple dose 0.5 ml miscle mums rupella virus kuna sindano iliyokando yake pia.

Chupa ndogo, chupa za dawa zenye hazijafanana. Zinatoshana lakini hazifanani. Ziko na kifuniko tofauti, pia zimeandikwa vitu tofauti tofauti juu ya hizi chupa mbili. Moja imeandikwa Sterile diluent na ingine MMR 2 .

Hapa maji zenye zimefurika ni maji mingi sana zinakaa kuwa zimeingia hafi kwa hili nyumba nyumba yenye iko mbele ile nyumba tunaona maji ndani imeandikwa juu ahero county hospital.

Mwenye ako katikakati amejiufnga kamba zenye zimetoka kutoka kwa kiuno yake ikienda juu ,anaonekana kufanyiwa mazoezi na hawa daktari ambao wako karibu na yeye. Kuna mwenye ako nyuma na mwenye ako kando yake.

Daktari ambaye amewekelea kitu kama tochi kwa juu ya kichwa yake anaonekana kama anaelezea mama ambaye ako kando yake. Ameshikilia kalamu anaonyeshana akiwa akijifanyia akiweka mkono yake kana kwamba anatumia mkono kuashiria kitu.

Mwenye ameketi anapeana mkono yake naye daktari mwenye anataka kumpea anadunga anaendelea kudunga mkono yake nyuma yao kuna sanduku la dawa.

Tunaona chupa mingi zenye ziko kwa meza, chupa tofauti, ndogo, kuna kubwa. Tena zote zimefungwa na kuna vitu zilizo ndani. Kando kuna baiskeli ime pakiwa. Mbele kuna bao yenye imeandikwa Dr. Mduba tiba ya magonjwa na magonjwa hayo yameandikwa.

Mwenye amekaa kuona juu ni mwanaume amefungua mdomo yake naye daktari wawili wote ni wanawake. Moja anakaribia mgonjwa mwenye amelala. Ako na kitu ni kama anajaribu kutoa kutoka kwa pua ya yule naye mwenye ako hapa ni kama anapiga picha.

Chupa, chupa ndogo, chupa nyeupe inakaa kichupa ya dawa, imefungwa vizuri, iko na maandishi yamesomeka, kuna zenye haisomekani na kuna pia zenye inasomeka kidogo. Imeandikwa Ngiri sugu for hernia.

Jerikani, jerikani ya lita tano, hii iko na vitu zilizo ndani, vitu zilizo ndani ziko na rangi nyeusi, tena nje ya hili chupa kuna karatasi, kwa hili karatasi kuna maandiko zimeandikwa ,imeandikwa epilepsy medicine .

Hapa tumeonyeshwa watu, mchoro za watu watatu. Wote wameshikilia vichwa upande tu zenye hata hazijafanana. Tena juu imeandikwa Siha headache solution . Siha headache , dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa.

Hapa ni hospitali tunaona muuguzi moja aliye karibu anaonekana amekalisha mtoto mdogo kando kidogo Kuna mama anaonekana anaongea na daktari.

Mtu mwenye amelala, amelala kuona jua, amefungua pia mdomo yake wazi, naye kuna mmoja wa daktari amemulika ndani ya mdomo yake, mwingine amshika kitu ndefu kama sindano anaonekana kushikilia karibu na meno yake.

Hapa tunaonyeshwa mtu anakaa daktari mbele yake ameingisha mkono wake katika ndani ya hili kioo, kioo hii tunaona kuna vitu kama dawa, kuna chupa ya dawa, kuna vitu vimewekwa kwa kitu kama tray .

Pakiti, pakiti ndogo yenye inakaa ni pakiti ya dawa ikona mandishi yenye imeandikwa juu yake kuna yenye sijaonekana vizuri imeandikwa prescription only medicine keep out of children stamarily yellow fever vaccine .